Mwanamke aliyesuka msuko aina ya mistari, akiwa amevalia koti, akiwa ameshika penseli akimfundisha mwanamke aliyevaa kilemba cha kitenge kichwani na akiwa amevaa na tisheti ya kijivu naye akiwa ameshika penseli, wakiwa wanafundishana jambo katika kitabu.

Ukuta uliobandikwa karatasi zilizoandikwa kwa maandishi zinazoelezea siku za wiki kwa lugha ya kingereza. Kichwa cha habari chasoma siku za wiki Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi.

Kitabu cha kujifunzia kwa ajili ya shule za msingi, kikiwa limechorwa picha ya mamba pamoja na picha ya washawasha, pamoja kikiwa na maboksi, ambayo yanasaidia mwanafunzi kuweka majibu katika mahesabu aliyoyafanya nyuma .

Watu wazima walioketi katika viti wakipewa elimu ama wakiendeshwa kikao na mwanaume aliyesimama akivalia suti ya koti na suruali nyeusi na shati jeupe kwa ndani, ndani ya darasa lenye picha ukutani

Wanafunzi wakiwa katika bweni ambalo liko na kitanda cha dabo deka cha mbao ambapo mmoja amelala juu, mwingine amelala chini na mwingine akiwa kwenye kabati la nguo akitafuta vitu.

Watu wazima wenye umri wa makamo, waliovalia nguo zenye rangi tofaautitofauti, wakiwa wamekaa katika kusoma, wakifundishwa na mtu mwenye umri wa makamo, pia ndani ya darasa lenye kamera pamoja na projekta.

Mwanaume aliyevaa kofia pamoja na shati lenye rangi nyeupe na mistari ya rangi nyeusi pamoja na nyekundu, akiwa amevaa na saa ya mshale yenye rangi ya bluu akiwa yupo kwenye matengenezo ya kifaa kinachotumia umeme.

Mwanaume aliyevalia koti la kijani pamoja na shati la makenzi na suruali nyeusi akiwa anawafundisha wanafunzi juu ya kutumia kompyuta, wanafunzi ambao wamekaa wakisoma somo hilo kwa sababu kunaonekana kukiwa na ubao pembeni.